Soko ya mboga imepangua vizuri sana wakaeka kila kitu side yake, kila kitu kando yake watu wanauzanga hapo mboga na wanapata faida yingi sana na pesa mingi kutoka hizi.

Pesa shilingi noti elfu moja, pesa ya Kenya iliyotumika nchi yetu ya Kenya, tunayoipenda ni ile pesa ngiri moja.

Gari zingine juu yake lliyopeleka kwa nchi zingine kusambaza hizo magari na kuipeleka kama bei kwa nchi zingine.